Mtaalamu wa afya amevalia barakoa na glavu, anachukua sampuli ya mate kutoka kwa mwanamke aliyeketi kwenye kiti. Anatumia pamba maalum kufanya uchunguzi huo, huenda ni kwa ajili ya vipimo vya ugonjwa. Watu wengine wamesimama nyuma yao wakisubiri huduma hizo au wakitazama.

Mwanamke ameketi kwenye kiti akipokea chanjo kutoka kwa mtaalamu wa afya amevalia vesti ya samawati na barakoa. Mwanamke huyu amevaa shati ya tishati nyeupe na suruali ya jins. Amevalia barakoa nyeusi kwa ajili ya ulinzi ya kiafya. Tukio hili linafanyika nje chini ya hema.

Waokoaji wakiwa wamevalia sare za samawati na kofia ngumu. Wanachunguza eneo lenye vifusi vilivyoporomoka labda baada ya jengo kuanguka au tetemeko la ardhi. Watu wengine wamevalia mavazi ya kawaida. Wanasaidia katika shughuli hiyo ya kutafuta na kuokoa watu waliofukiwa wakitumia mikono yao na zana ndogo

Mwanamke anayeweza kuwa muuguzi au mfanyikazi wa afya anampa mtoto mchanga dawa aliyeshikiliwa na mama yake. Muuguzi amevaa shati nyeupe, skati nyeusi akimwangalia mtoto kwa umakini huku akimlisha dawa kupitia chombo kidogo.

Timu ya madaktari, na wauguzi wakiwa wamevalia mavazi maalum ya upaswaji, wakiwemo kofia, barakoa na joho za msamiati, ndani ya chumba cha upasuaji cha hospitali. Wamekusanyika karibu na mgonjwa aliyefunikwa na kitambaa cha samawati, huku wakitumia vifaa mbalimbali vya matibabu na skrini kufuatilia hali ya mgonjwa.

Mkusanyiko wa vyombo vya asili vingi vikiwa vimeundwa kutokana kwenye matango makavu au vyombo vya udongo vikiwa vimepambwa kwa shanga za jadi za kiafrika zenye rangi nyekundu, nyeusi na nyeupe. Baadhi ya vyombo vinaonekana kuwa na vifuniko au mapambo ya nyuzi.

Duka limejaa bidhaa mbalimbali zikiwemo chupa za mafuta, viungo na bidhaa nyingine zilizopangwa kwenye rafu nyeupe. Vifunganishi vya plastiki vimewekwa katikati vikionyesha bidhaa nyingi zinazouzwa. Chini kuna picha kadhaa zilizochorwa zikionyesha bidhaa nyingi zinazouzwa na sanaa za tamaduni.

Katika chumba cha matibabu mtaalamu wa tiba asilia akiwa amevalia fulana ya kijivu anatoa matibabu ya kimwili kwa mgonjwa aliyelala chini akishikilia mguu wa mgonjwa na kuunyosha juu. Kusudi la tiba hii ni kurejesha utendaji wa mwili.

Mtaalamu wa afya anatoa chanjo kwa mwanamke aliyekaa kwenye kiti, huku akijifunika uso na kuvaa koti la hospitali. Kisanduku cha chanjo kimewekwa chini, kinabeba alama ya mashirika ya afya duniani. Mazingira ni ya nje yakionyesha uhusiano wa jamii na huduma za afya.

Wazima moto wawili wakiwa wamevalia sare maalum za manjano na kofia ngumu za kinga wakitembea kwenye nyasi ndefu zilizowaka moto. Moto mkubwa unaonekana nyuma yao ukiteketeza mimea, mmoja wao anashikilia kifaa chenye rangi nyekundu cha kudhibiti moto.

Daktari amevalia koti jeupe akitumia kifaa maalum kuchunguza macho ya mgonjwa. Mwanamke ameketi huku akichunguza macho. Hii inaonyesha uchunguzi wa macho unaofanywa na wataalamu katika kliniki ya macho au hospitali.

Mwanamke ameketi akiwa amebeba mtoto mchanga aliyefunikwa kwa blanketi akiwa amevalia kofia nyekundu. Mwanamke huyo amevalia barakoa na amebeba mtoto huyo kwa uangalifu. Mwanaume amesimama mbele yake akiwa amevalia barakoa pia na nguo ya kujikinga usoni na vesti ya manjano yenye ujumbe wa afya. Anampa mtoto chanjo au dawa kutumia matone.

Kundi la watu wamesimama karibu na barabara ambapo imekatwa na maji. Chini wanaangalia ambapo maji mengi yanapita yakiwa yamebeba miti ambayo imewezakung'olewa pamoja na mizizi yao. Hii inaonyesha mafuriko makubwa yaliyotokea.

Mwanamke mmoja anayeonekana kama mama ameketi akiwa amebeba mtoto mchanga aliyefunikwa kwa blanketi nyeupe na rangi ya samawati. Amevalia shati ya rangi ya chungwa na ana tabasamu usoni mwake akimtazama mtoto. Mtaalamu wa afya amevalia sare nyeupe na nywele zilizosokotwa ameinama chini akionekana akimpima mtoto kiwango cha dawa au chanjo.

Wanaume wawili wamesimama mbele ya jengo la choo la wasichana. Karibu kuna kituo cha kunawa mikono chenye bomba. Lengo la miundo hii ni kutoa huduma za usafi na mazingira bora ya shule.

Mkusanyiko wa vitu mbalimbali, vingi vikiwa vimeundwa kwa malighafi asilia. Ndani ya chombo kikubwa cha udongo kilichopambwa na shanga nyeusi na nyekundu, kuna chupa ndogo ya plastiki yenye kifuniko cha kijani na chupa kingine ya samawati. Juu ya chombo hicho kuna kibuyu kidogo kilichopambwa kwa uzi na shanga.

Sacheti ya dawa zenye rangi tofauti, kama vile nyeupe na nyeusi zinaonekana juu ya meza nyeupe, kando yake kukiwa na glesi ya maji. Hii inaonyesha kujiandaa kwa mgonjwa kabla ya kukunywa dawa hizi alivyoambiwa na daktari.

Wafanyikazi wawili wamevalia suti za kujikinga za manjano, barakoa na glavu nyekundu. Mfanyikazi mmoja ameshikilia mtungi mwekundu wenye alama ya hatari. Wote wanaonyesha uangalifu mkubwa. Wapo ndani ya jengo lenye mabomba na vifaa vingi vya viwandani.

Katika chumba cha matibabu, muuguzi mwanamke aliyevalia sare zake za samawati na nyeupe anachukua sampuli ya damu kutoka kwenye kidole cha mgonjwa ambaye ameketi mbele yake. Kusudi ya zoezi hii ni kufanya vipimo vya matibabu, kubainisha hali ya afya ya mgonjwa au kufuatilia maendeleo ya matibabu.

Katika mazingira ya nje, mwanaume aliyevalia barakoa ya samawati na shati ya rangi mbalimbali ameketi akipokea sindano begani kutoka kwa mtaalamu wa afya aliyevalia barakoa. Kusudi la sindano hiyo ni chanjo ikiimarisha kinga ya mwanaume huyo dhidi ya magonjwa na kuonyesha jitihada za afya za umma.

Katika chumba cha kliniki muuguzi amevalia barakoa na sare nyeupe anampiga sindano mtoto mchanga ambaye ameketi kwenye paja la mama yake aliyevalia barakoa. Mama huyo amemshikilia mtoto wake kwa upole akihakikisha utulivu wakati wa utaratibu.

Daktari wa meno aliyevalia kofia na barakoa ya samawati anamhudumia mwanamume aliyelala kwenye kiti cha uchunguzi. Mgonjwa amevalia miwani ya kinga na kitambaa kimefungwa kifuani mwake. Madhumuni ya huduma hii ni kutoa matibabu ya meno kuhakikisha afya njema ya kinywa.

Mtaalamu wa afya amevaa miwani na barakoa ya samawati akishikilia chupa ndogo ya dawa labda chanjo akionyesha utayari ya kutoa matibabu . Mikono yake inaonekana ikifanya kazi kwa uangalifu ikidokeza umakini katika mchakato wa kuunda dawa.

Bango ndogo jeupe lenye maandishi mekundu yamefungwa juu ya guzo ya simu au stima. Inaonyesha huduma anazotoa mganga wa jadi labda zinahusiana na mambo ya mapenzi au biashara. Mtu amesimama akitazama tangazo hilo.

Wanawake wawili wakiwa wamevalia glovu na barakoa nyeupe, wamesimama kando ya gari la kusafirisha watu. Gari hili lina milango miwili ya kuteleza na madirisha meusi. Lengo la mradi ni kusambaza maji safi kwa jamii.

Vyombo kadhaa vilivyotengenezwa kutoka kwa mboga vilivyokaushwa, vingine vikiwa vimepambwa kwa shanga za kijani na kamba za kitamaduni. Vyombo hivi vimepangwa chini kwenye udongo wenye vumbi, baadhi vikiwa na vifuniko vidogo vya mbao au chupa. Chupa ya plastiki ya machungwa imekaa kando, kusudi ya vyombo hizi vinatumika kuhifadhi vinywaji.

Wanawake wawili wanamwaga maji taka kwenye njia ndogo ya udongo nje ya lango la chuma. Mwanamke mmoja amevaa shati ya samawati akimwaga maji kutoka kwenye ndoo huku mwanamke mwingine amevalia barakoa akishika chombo cheupe akijaribu kuzuia maji yasiingie nyumbani.

Mwanamke amevalia barakoa na miwani akizungumza na mwanamke mwingine aliyembeba mtoto mchanga ndani ya hema. Wanawake wote wako kwenye meza ndogo na chupa ya sabuni ya kunawa mikono imewekwa juu yake, kuashiria usafi. Hi inaweza kuwa kliniki ya muda au kituo cha kutoa ushauri.

Mwanaume amevaa mavazi ya kujikinga akinyunyiza dawa kutoka kwa kifaa alichobeba mgongoni mwake. Amezungukwa na marundo ya mazao au taka zilizofunikwa kwa turubaini ya rangi ya samawati na kijivu. Mazingira yanaonekana kuwa ndani ya ghala au soko. Hali hii inaonyesha shughuli za usafi au kudhibiti wadudu katika eneo lenye bidhaa.

Chumba cha matibabu ya meno. Watu wawili waliovalia barakoa, miwani ya kujikinga na nguo nyeupe za kazi, wanamhudumia mgonjwa aliyelala kwenye kiti cha meno. Mmoja wao anatumia vifaa vya meno huku mwingine akishikilia kifaa kingine akionyesha utaalamu wao.

Mtu aliyevalia suti nyeupe ya kinga na barakoa na miwani, anapiga magoti karibu na makopo ya kemikali mbalimbali akionyesha utunzaji salama wa kemikali. Amevalia pia mikanda ya usalama na glavu za kijani akisisitiza hatua za usalama kazini.

Watoto wawili wanatumia kituo cha kunawa mikono chenye pipa nyekundu na miguu ya chuma. Mtoto mmoja amevaa sketi yenye maua na fulana akimsaidia mtoto mdogo aliyevalia suruali nyeupe na shati ya samawati kunawa mkono. Jengo la shule au kituo cha jamii kinaonekana nyuma yao.

Chombo cha kuhifadhi sampuli za kimatibabu kikiwa na mirija mingi yenye maji mekundu labda damu na mirija mingine yenye vifuniko vyeupe. Chombo kimejaa vitu tofauti ikiwemo mifuko ya plastiki. Inaonekana kama chombo cha kutupa taka ya kimatibabu au za kuhifadhi. Kusudi la mirija hii ni kukusanya na kuhifadhi sampuli kwa ajili ya uchunguzi maabarani.

Mwanamke mmoja amesimama katikati ya umati wa watu akiwa amevalia barakoa ya rangi ya samawati na glavu nyeupe mikononi mwake. Amebeba kifurushi cheupe mkononi mwake kinachoonekana kuwa vifaa vya kinga. Amevaa shati la kahawia na kibeti kidogo cha kijani kimefungwa kiunoni.

Eneo lililojaa maji yenye tope baada ya mafuriko, huku magari mengi yakiwa yamezama ndani ya maji hayo. Miongoni mwa magari yaliyoadhirika kuna basi, malori na magari madogo, baadhi yao yakionekana nusu au robo yake. Jengo kubwa linaonekana kwa umbali. Maji yanaonyesha uharibifu uliosababishwa na mvua mkubwa.

Mkulima amevalia vazi jeupe la kujikinga akipuliza dawa kwenye mimea shambani. Mkulima amebeba kifaa kikubwa cha kijani mgongoni kinachotumika kuhifadhi dawa za kuua wadudu na magonjwa. Anashikilia mfereji wa kupulizia dawa.

Mwanaume amevalia koti ya maabara nyeupe na glavu za samawati akifanya utafiti wa kisayansi. Ameketi kwenye meza yenye vifaa mbalimbali vya maabara ikiwemo sahani ya petri zenye sampuli ya rangi tofauti na reki yenye mirija ya majaribio. Nyuma kuna mashine kubwa nyekundu inayoonekana akitumia kufanya uchunguzi wa sampuli hizo.

Lori la mizigo limeanguka pembeni mwa barabara, likiwa limefunikwa na maji mengi ya mafuriko kuashiria dharura ya asili. Maji hayo mengi ya rangi ya kahawia yanapita kasi pembeni mwa lori yakionyesha mkondo wa maji wenye nguvu.

Wataalamu wawili wa meno, mmoja akiwa amevalia miwani ya kinga na barakoa, wakifanya matibabu ya meno kwa mgonjwa. Daktari anaonekana akitumia kifaa cha mwanga wa samawati kinachotumika kukausha vifaa vya kukaza meno. Msaidizi wake amesimama karibu tayari kutoa msaada.

Mtu mmoja aliyevalia suti nyeupe ya kujikinga na maski ya glesi na glavu za samawati akiwa amebeba tanki ya samawati mgongoni ananyunyiza dawa kwenye sakafu, huku mwingine aliyevalia mavazi kama hayo anaonekana nyuma. Vifaa hivi vinatumikwa kwa usalama wakati wa kunyunyizia dawa ya kuuwa wadudu au viini.

Kundi la watu wanaonekana wakitembea wakijongea katika sehemu ambayo magari mawili yamefanya ajali. Gari moja la aina ya Lori linaonekana kuwa likichomeka, huku jingine likionekana kupinduka nyuma kando yake.

Mwanaume mwenye suti anafanya maonyesho ya mfumo wa choo unaotembea akimiminia maji kwa kusafisha na brashi ndogo. Watu watatu wamesimama nyuma yake wakizingatia kwa makini onyesho hilo. Kifaa hicho cha bomba refu la rangi ya kahawia kinaonekana chini, likionyesha mfumo wa kutiirisha taka.

Mwanamke aliyevalia barakoa na miwani ameketi kwenye kiti, huku mhudumu wa afya akimdunga sindano kwenye bega. Mtaalamu amevalia vazi la samawati na barakoa akionyesha tahadhari za afya.

Watu wawili wamevalia suti kamili za kinga za rangi ya manjano zikiwa na barakoa maalum za glesi na glavu nyekundu. Moja wao anashikilia chombo cha plastiki cha rangi ya samawati akionekana akimwaga au kumiminisha kitu kwenye pipa.

Mwanamke mmoja ameketi chini ya mti akitumia vifaa vya asili vinavyoashiria unajimu au tiba za kienyeji. Mbele yake kuna mkeka wa nyasi na vitu mbalimbali kama vile chupa za udongo. Amevaa vikukuu vingi vya chuma mikononi mwake. Hali hii inaashiria mganga wa kienyeji au mtabiri.

Darasa lenye wanafunzi waliovalia sare ya samawati na pinki, wengi wao wakiwa wamekaa kwenye madawati. Mwalimu amesimama mbele yao kwa ubao mweusi wenye maandishi. Wanafunzi wawili wamesimama mbele wakiongea, wote wamevalia barakoa kuonyesha kuzingatia tahadhari za afya.

Mwanamke mzee amevalia mavazi ya kitamaduni ya masaai na shanga nyingi. Ameketi kwenye kiti akiwa amefunika uso wake kwa mkono mmoja. Mfanyakazi wa afya aliyevalia sare ya manjano na samawati anampa sindano la bega. Nyuma yao kuna friji nyeupe na ukuta wa samawati wenye maandishi.

Katika mazingira ya nje, mtu aliyevalia kofia nyeusi ya shirika la afya duniani na fulana nyeusi yenye jina hilo hilo anampa matone ya chanjo mtoto mchanga, huku mama yake akimshikilia kwa umakini. Kusudi la zoezi hili ni kutoa chanjo muhimu ili kulinda mtoto dhidi ya magonjwa hatari.

Mkono wa mtu ukiwa umevalia glovu ya kijani kibichi unashikilia chupa ndogo ya glasi iliyoandikwa chanjo mbalimbali karibu na chupa kuna shindano iliyajaa dawa ,vitu hivi viko juu ya rafa yenye maandishi za kielimu na matibabu.

Mama ameketi kwenye kitanda huku amemshikilia mtoto wake akimnyonyesha kuonyesha upendo na utunzaji. Mama amevaa shati ya hospitali na kichwani amevaa kitambaa cha kitamaduni. Mtoto amefungwa kwa kitambaa cheupe chenye picha za katuni na ananyonyeshwa, hali hii inaonyesha mazingira ya wodi ya wazazi baada ya kujifungua.

Wanawake wawili wako katika mazingira ya hospitali, mmoja akiwa amekalia kitanda cha hospitali huku akimshikilia mtoto mchanga. Mwanamke mwingine amevaa vazi refu akijaribu kupanga vitu vilivyoundwa pamoja na blanketi na mavazi. Vitu hivi vinadhihirisha huduma ya wajawazito kwa upendo.

Mazingira ya jangwa yanaonekana yakiwa na ardhi kavu yenye miamba na udongo wa rangi ya kahawia. Mti mmoja umesima katikati ukiwa ana matawi yaliyo kauka na yasiyokuwana majani ukiashiria ukame mkubwa katika eneo hilo.

Banda la maonyesho lililoko na watu wengi, wakiwemo waliovaa fulana za njano. kati kati kuna bango kubwa ambalo linaonyesha kuwa ni ufahamu wa ukimwi. Bango hilo lina nembo iliyoonyeshwa kuwa ni shirika la ukimwi. Banda hili linatumika kuelimisha uma kuhusu kinga dhidi ya ugonjwa huu.

Watu wazima wawili, mwanamke na mwanaume wamesimama karibu na kitanda cha hospitali kwenye mtoto amelala wakionyesaha utunzaji. Mtoto huyu amelala kwa amani na watu wazima wanaonekana wakimwangalia kwa makini. Wodi hiyo ina vitanda vingine vya wagonjwa na michoro ya maua kwenye ukuta.

Daktari wa meno aliyevalia mavazi ya samawati na miwani kichwani yenye taa na glavu anaonekana karibu na mgonjwa aliyelala kwenye kiti cha meno akimchunguza mdomo wake. Daktari anashikilia kifaa chenye ndefu kwa ajili ya uchunguzi wa meno. Daktari huyo anatoa matibabu au kufanya uchunguzi wa kina ya kinywa.

Ajali mbaya barabarani ambapo lori ya kubebea mafuta ikiwa imepinduka . Sehemu yake ikiwa imeungua na moshi mzito unatanda hewani huku moto ukiendelea kuwaka. Umati wa watu, wengi wao wakiwa watazamaji wamekusanyika karibu na eneo hilo wakitazama.

Muuguzi anamdunga mgonjwa sindano ya mabega yaweza kuwa chanjo au dawa hukku wengine wameketi nyuma wakingonja huduma. Hii inaonekana kuwa hema inaweza kuwa kituo cha afya cha muda au mahali pa kupeana chanjo.

Mwanamke amevaa vazi la kiafrika akibeba mtoto mgongoni mwake. Huku akiwa amebeba mtungi wa manjano wa lita ishirini uliojaa maji. Mtungi umefungwa kwa kamba na kubebwa begani, kusudi ni kubeba maji na kuleta kwa ajili ya familia hasa katika eneo kame.

Muuguzi aliyevalia mavazi yake ya kazi, anamdunga kidole mgonjwa ili kupima sampuli ya damu. Mgonjwa amevaa nguo zenye muundo wa maua ya machungwa na ana pete maskioni za duara. Nyuma yao kuna watu wengine wanaoonekana wakisubiri kupokea huduma.

Mkono wa mhudumu wa afya unaonekana ukimdunga sindano kwenye bega mtu wenye upara akitumia pamba safi katika eneo la sindano. Watu wengine wamesimama nyuma wakisubiri zamu yao, baadhi wamevalia barakoa kuashiria tukio hili linaweza kuhusiana na chanjo la virusi au kampeni za afya.

Wataalamu wawili wa afya wakiwa na wagonjwa hospitalini, daktari mmoja amevaa kitambaa cha kichwa anapima mapigo ya moyo ya mtoto mchanga aliyelala kwenye kitanda cha hospitali huku mwingine amesimama akizungumza na mwanamke mjamzito.

Watu wanne wamesimama nje ya jengo wakiangalia kifaa cha kunawia mikono chenye matangi mawili kinachotumika kuhifadhi maji. Kifaa hiki kinaonekana kama kimetolewa msaada kikiwa na mabango yenye maagizo ya matumizi. Wanawake wawili wamevalia vesti za manjano kuashiria au ni sehemu ya timu inayotoa msaada.

Mtu mmoja amevaa suti ya kijivu ya kujikinga, amebeba kifaa cha kufukizia, kinachotoa moshi mwingi mweupe, anatembea kando ya ukuta wenye majani na lango la chuma, akifukizia wadudu.

Wafanyakazi wawili wakiwa wamevalia suti kamili za kinga nyeupe, barakoa na glovu za samawati wanafanya kazi ya usafi ndani ya jengo. Mmoja ananyunyuzia dawa ya kuua vidudu kutoka kwenye tanki ya mgongoni huku mwingine akifuta uso kwa kitambaa cha manjano.

Muuguzi amevaa glavu na barakoa akimhudumia mgonjwa aliye lala kitandani na amevalia barakoa ya oksijeni ambayo inamsaidia mgonjwa. Inaashiria utunzaji maalum hospitalini. Mgonjwa amevaa kofia ya samawati na nguo za hospitali, akipokea matibabu.

Mkulima amevaa vifaa vya kujikinga kama glovu, kofia na nguo za kufunika uso akibeba pampu mgongoni, iliyojazwa kemikali kwa ajili ya kunyunyizia dawa kwenye mimea ya kijani iliyokomaa shambani. Mazingira ni ya milima na miti nyuma. Shughuli inalenga kulinda zao dhidi ya wadudu na magonjwa.

Wagonjwa kadhaa wamelala kwenye vitanda vya hospitali wakiwa wamefunikwa na shuka huku baadhi wakiwa na drips zikininginia juu yao, mgonjwa mmoja amefunikwa kwa shuka kutoka kichwani hadi miguuni isipokuwa mguu mmoja tu unaonekana unaonyesha amepokea matibabu.

Vitu vingi vya kitamaduni vimewekwa kwenye meza. Vikiwemo vyungu vya udongo vilivyopambwa na shanga. Pia kuna chupa za kioo na plastiki zenye vimiminika vya unga. Baadhi ya vitu vina manyoya na makobe ya kauri . Kusudi ya vitu hii ni matumizi ya sherehe za kitamaduni au uganga.

Mtu aliyevalia suti ya samawati ya kujikinga, barakoa na miwani anashikilia mitungi miwili iliyochorwa mifupa, kuonyesha hatari. Kopo moja lina rangi ya njano na jingine lina rangi ya samawati, inatumika kuhifadhi au kusafirisha kemikali zenye sumu.

Mhudumu wa afya anamhudumia mwanamke aliyeketi chini ya hema ya samawati, akitumia kifaa cha matibabu maskioni mwake. Mwanamke huyo amevaa kitambaa kichwani na anaonekana kujitahidi kustahimili, wafanyikazi wengine wawili wa afya wamesimama karibu wakionyesha usaidizi.

Kundi la watu limekusanyika kwenye eneo wazi wakikaa kwenye viti na madawati ya mbao ,huku wazungumzaji wakisimama katikati ,wengine wao wamevaa barakoa na kuna majengo machache yanayoonekana nyuma .Lengo la huu mkutano ni kujadili maswala mbalimbali ya kijamii.

Daktari mwanamke amevaa sare ya kijani kibichi na glavu nyeupe, anachunguza mgonjwa aliyefunikwa shuka nyeupe, akiwa amelala kwenye kitanda cha hospitali. Kwenye ukuta kuna kifaa cha kufuatilia mapigo ya moyo na vifaa vingine vya matibabu viko karibu.

Daktari wa meno aliyevaa koti jeupe na barakoa nyeupe anamhudumia mgonjwa aliyelala kwenye kiti maalumu ya matibabu. Daktari anatumia vifaa vya meno kumchunguza au kumtibu mgonjwa. Chumba kina vifaa vingine vya hospitali au kliniki ya meno.

Katika chumba cha hospitali mtoto mdogo aliyevaa shati jekundu anamtazama daktari aliyevaa koti kubwa nyeupe. Chumba kina vitanda vya hospitali na vyombo vya matibabu kuashiria mazingira ya matibabu. Kusudi la daktari huyo ni kutoa huduma za matibabu kusaidia mtoto kupata nafuu na kuboresha afya yake.

Mwanamke aliyevalia barakoa anapokea chanjo begani kutoka kwa mhudumu wa afya anayeonekana akiwa makini. Hali hii inaashiria kampeni ya chanjo muhimu kwa afya ya jamii na kuzuia magonjwa. Kuna chombo chenye maandishi vaccine karibu na mwanamke kinachotumika kuhifadhi chanjo.

Wanawake wawili wameketi nyuma ya meza za kushona. Kando yao kuna barakoa nyingi ambazo zinaonekana kuundwa nao. Wote wamevalia barakoa na makoti makubwa meupe. hii inaonyesha shughuli ya kibiashara.

Barabara iliyojaa maji inaonyesha magari yakipita kwa shida. Tuktuk , gari la samawati na gari jingine la njano inaonekana likivuka maji. Kusudi la mkusanyiko huu wa maji ni mvua kubwa ilionyesha na kusababisha mafuriko barabarani.

Mgonjwa aliyevaa vesti amelala kwenye kitanda cha wagonjwa ndani ya chumba cha hospitali, kichwa chake kimefunikwa bandeji na ana kitambulisho cha mgonjwa mkononi. Kuna vifaa vya matibabu ukutani na mezani ndogo karibu na kitanda chake .

Katika chumba cha kuhifadhi mitungi ya oksijeni , mwanaume aliyevalia kofia ngumu nyeupe, barakoa na koti kubwa nyeupe ya maabara anachunguza mitungi hiyo mikubwa. Kwenye ukuta kuna bango, kusudi la mitungi hii ni kuhifadhi oksijeni kwa matumizi ya matibabu au viwandani.

Mwanamke anayeonekana kama mtaalamu wa afya amevalia mavazi ya kinga ya rangi ya manjano na barakoa usoni na glavu nyeupe. Anampa sindano mwanamme mwingine ambaye ameketi akiwa amevalia shati ya rangi ya manjano na barakoa ikiteremshwa shingoni.

Kundi kubwa la nzige wenye rangi ya kahawia na madoadoa wamefunika kabisa jani kubwa la mahindi. Huku wengine wakiwa wametanda juu ya majani mengine karibu . Majani yanaonekana kuwa na uharibifu mdogo unaoashiria kuwa nzige hao wameanza kula.

Mwanamke anachunguzwa sikio na mtu anayeonekana kuwa mtalamu wa afya. Mikono miwili inayoshikilia kichwa chake huku mkono mmoja ukitumia kifaa spesheli kuchunguza nje ya sikio. Ameketi kwenye kiti huku amevalia shati yenye madoadoa na leso jekundu begani.

Mhudumu wa afya amevaa sare za hospitali akimwelekeza mwanamke aliyekaa mbele yake, ambaye anaonekana kuwa mgonjwa. Dawati lenye chupa na masanduku ya dawa, kuashiria mchakato wa utoaji wa maelekezo ya matibabu. Mabango ya maelekezo yametundikwa nyuma yao.

Mwanamke amevaa vazi refu jeusi ,amesimama katika eneo kame lililojaa miti mikavu .Pembeni mwake kuna mifupa na mizoga ya wanyama iliyotawanyika chini ,ikionyesha athari mbaya za ukame. Mandhari yote yanaashiria ukosefu wa mvua na uharibifu wa mazingira.

Mama amemshikilia mtoto anayelia akipewa chanjo na mhudumu wa afya aliyevalia koti ndefu jeupe. Wote wamevalia vitambara kichwani kuonyesha tamaduni zao na masikioni wamevalia mapambo.

Katika eneo la wazi karibu na barabara, mwanamke aliyevalia barakoa na fulana ya samawati anampiga sindano mwanaume aliyeketi kwenye kiti. Karibu nao kuna bendera na mabango ya kampeni pamoja na sanduku la chanjo. Kusudi la chanjo hii ni kuimarisha kinga ya mwanaume huyo dhidhi ya magonjwa.

Chupa ndogo ya glasi yenye chanjo ya homa ya manjano ikiwemo na lebo na kofia ya fedha imewekwa kwenye meza ya samawati . Nyuma yake kuna sindano iliyolala na vifurushi kadhaa vya dawa vikiwemo chupa nyeupe ndogo za kioo. Kusudi la chanjo hii ni kuzuia ugonjwa wa homa.

Mwanamke aliyevalia barakoa ya samawati na sare nyekundu, labda daktari wa meno au mtaalamu wa afya ya kinywa, anaonyesha kinywa bandia na mswaki kwa mwanamke mwingine aiyevalia hijab . Hali hii inaashiria mafunzo au mashauriano kuhusu afya ya meno. Kinywa bandia kinatumika kama kifaa cha kufundishia.

Mkono wa mtu uliovalia glovu ya kijani kibichi unachukua dawa kutoka kwenye chupa ndogo ya glasi kwa kutumia sindano. Kwenye chupa kuna maandishi yanayosomeka yakiashiria kuwa ni chanjo. Dawa hii inatumika dhidi ya magonjwa hayo matatu yaliyo kwenye chupa.

Mtaalamu wa afya aliyevaa koti jeupe akimdunga sindano mtoto mdogo kwenye mkono wake wa kushoto. Sindano inaonekana ndefu na imeshikiliwa kwa umakini mkubwa. Mtoto amevaa nguo yenye michoro ya kupendeza akionekana kutokwa na hofu huku akimwangalia mtaalamu huyo.

Mwanamume mmoja amevalia suti ya samawati nzito na kofia nyekundu na barakoa ya kujikinga na vifaa vya kukinga masikioni. Akitumia mashine ya kufukiza moshi mkubwa . Moshi mweupe unatawanyika hewani ukitoka kwenye mashine anayoishika. Miguu yake inaonekana amevalia viatu vyenye rangi ya mchanga. Anaonekana kuwa katika eneo lililo nje la lami.

Katika mazingira ya kichaka, moto mkubwa umewaka kwenye ardhi iliyoinuka ukizalisha miale mikali ya rangi ya chungwa na moshi mzito mweusi unaovuka na kuelea angani, miti michache inaweza kuonekana katikati ya moshi huo, kusudi la moto hii ni kuharibu mimea na wanyama.

Wanawake wanne wanaonekana wakisafirisha maji kutumia vyombo vikubwa kichwani. Wamevalia nguo za kitamaduni zenye rangi ya ngavu na mikufu mingi shingoni. Nyuma yao tunaona anga iliyokauka kuonyesha eneo la jangwa.

Watu wanne wamesimama katika mazingira ya kijiji, wawili wao wakitumia ndoo ya kuchota maji, kuosha mikono ya samawati. Wakavaa barakoa kama hatua ya kujikinga. Pingamizi za miti na kitu ndogo kwa nyuma inaonekana kuwa duka. Maandiko yanaonyesha majukumu na wakala wa M-Pesa.

Watu mbalimbali wamekusanyika mahali pa wazi. Wawili kati yao wamevaa suti na wanaonekana wakifanya maonyesho au ukaguzi kwenye kituo cha kuchotea maji, ambapo madumu ya plastiki ya njano na nyeupe yamepangwa kwenye zulia nyeupe. Watu wa mbali wanapiga picha na watazamaji wamesimama nyuma kufuatilia.

Mtu amekalia kiti cha meno akiwa na tabasamu akisikiliza maelekezo kutoka kwa daktari wa meno aliyevaa magwanda na akiandika kwenye kipande cha karatasi. Mifumo ya kidijitali ya meno na vifaa vingine viko nyuma huku mwanga wa asili ukipita kupitia madirisha. Hali hii ni ya urafiki na kitaaluma.

Vifaa vya matibabu vilivyowekwa kwenye sehemu ya rangi ya samawati na sindano yenye ncha ya kijani na sampuli ndogo zilizo wazi zenye chupa mbili ndogo za dawa. Moja ya chupa hizo ina lebo inayosomeka ikionyesha kuwa ni chanjo ya homa.

Mkunga wa kienyeji aliyevaa nguo za samawati na kofia kichwani, anamchunguza mjamzito aliyelala chini. Mama mjamzito amevaa shati ya rangi ya waridi na vitambaa vya rangi rangi, huku mkunga akimshika tumboni. Wanawake wengine wamesimama na kuketi kando wakishuhudia utaratibu huu.

Kuna jengo ndogo la rangi ya samawati, lililo onyesha kuwa ni kituo cha maji. Mwanamke, amejiinama, akijaza maji kwenye vyombo vya manjano huku mwanamume mwingine akisubiri karibu naye. Shughuli la jengo hili ni kutoa maji safi na salama, kwa jamii.

Bango lenye maandishi limesimama karibu na meza ya mbao iliyojaa chupa za kioo zenye vinywaji au dawa asili. Bango hilo linaorodhesha baadhi ya magonjwa anayodai kutibu ikiwemo nguvu za kiume na kaswende sugu. Baiskeli ya samawati inaonekana nyuma ya meza.

Mwanamume aliyevalia suti nyeusi na shati ya dhahabu ameketi mbele ya vitu vya kiroho vilivyopangwa kwenye kitambaa chekundu na cheusi. Pembe za wanyama ,chupa zenye vitu vya kumiminika na viungo vingine vya kiasili vimetawanyika vikionyesha shughuli za jadi.

Wauguzi wawili wakiwa wamevalia sare za hospitali wanawatunza watoto wachanga ndani ya chumba cha watoto. Wauguzi hao wanasimama karibu na vifaa vya kisasa vinavyoashiria kuwa watoto hawa wanapata huduma bora na za kutosha.

Katika shamba la mimea, mtu aliyevalia mavazi meupe ya kujikinga, glavu za samawati na buti nyeusi, ananyunyizia dawa kwenye mimea akitumia kifaa cha kunyunyizia kilichounganishwa na tanki la rangi ya chungwa aliyoibeba mgongoni. Kusudi la unyunyizaji huu ni kulinda mimea dhidi ya wadudu au magonjwa.

Kundi la watu wengi wao wakiwa wamevalia fulana za rangi ya samawati zaonekana mwanamke mmoja katikati anaonekana akizungumza na kundi hilo huku akishikilia kijitabu vidogo mkononi mwake. Nyuma kuna mikoba mikubwa ya rangi ya nyekundu iliyopangwa chini.

Mwanamke mmoja anayeonekana kuwa mtaalamu wa afya, amevalia mavazi ya samawati na barakoa. Ana nywele zilizosokotwa na ameshikilia chupa ndogo ya dawa kwa mkono mmoja na sindano kwa mkono mwingine akionekana kuchota dawa..

Daktari aliyevaa koti jeupe na vifaa vya matibabu kwenye kichwa, anaongea na mwanamke aliyeketi mbele yake. Daktari ameshikilia kifaa cha kupima uskivu mkononi mwake. Mwanamke huyu amevaa sweta ya kijani na leso nyekundu ameweka begani.

Katika mazingira ya ndani, mtu aliyevaa mavazi kamili ya kujikinga ikiwemo barakoa, kofia na glavu na koti refu isiyopenya maji amesimama karibu na ngazi na meza yenye vifaa vya matibabu. Kusudi la mavazi haya ni kujikinga dhidi ya maambukizi yakionyesha tahadhari kubwa za afya.

Daktari wa meno aliye valia mavazi ya upasuaji ya samawati, barakoa na kofia na mavazi ya kujikinga, anafanya matibabu ya meno kwa mgonjwa labda mtoto aliyelala kwenye kiti cha meno. Daktari anatumia vifaa, chini ya mwanga mkali. Msaidizi amesimama karibu, akisubiri kusaidia.

Wataalamu wawili wa afya wote wamevalia barakoa wanamhudumia mwanaume mmoja aliyeketi kwenye meza. Mwanamke mmoja amevaa koti jeupe la daktari na mwingine amevaa shati jekundu nyuma yao. Anaonekana akionyesha kidole kwenye kitu kilicho katika juu ya meza. Mgonjwa amevaa shati ya kijani na anafurahia huduma anayopokea.

Wanaume wawili wanatembea katikati ya maji yaliyotwama barabarani wakionyesha athari ya mafuriko. Mbele yao kuna wanaume wengine ambao wamesimama ndani ya maji, mmoja amevaa kofia nyekundu na kajeti la kijani huku mwingine amevalia kofia ya pinki. Wote wanaonekana wakijaribu kuvuka.

Wauguzi wawili wanawake wakiwatunza watoto wachanga wawili waliolala kitandani hospitalini. Watoto hao wamefunikwa kwa blanketi zenye michoro. Wauguzi wanaonekana makini na wenye upendo wakihakikisha watoto wanapata huduma bora. Kitanda cha chuma kinaonekana nyuma na ukuta za chumba zimepambwa kwa rangi la waridi.

Daktari wa meno na msaidizi wake wanamtibu mgonjwa kwenye kliniki ya kisasa. Daktari amevaa scrubu ya samawati na miwani , anaangalia kinywani mwa mgonjwa huku msaidizi wake aliyevaa scrubu yenye michoro na nywele zilizofungwa juu akisimama karibu.

Eneo la makazi, linaonekana limefurika kabisa na maji mengi ya kahawia yakificha barabara na maeneo ya chini ya nyumba. Nyumba kadhaa zenye paa za bati zimezungukwa na maji, zikionyesha athari za mafuriko. Kusudi la mafuriko haya ni uharibifu wa mali na makazi.

Daktari aliyevaa sare ya samawati, miwani na barakoa nyeupe, anamchunguza mtoto mchanga aliyelala juu ya kitanda cha uchunguzi. Daktari anashikilia mkono wa mtoto kwa upole akifanya uchunguzi wa kimatibabu. Mtu mwingine amesimama nyuma ya daktari akifuatilia.

Mwanamke aliyevalia koti jeupe labda daktari wa viungo anamsaidia mwanaume aliyepiga magoti kwenye mkeka yenye rangi mbalimbali. Mwanaume huyu anaonekana akijaribu kusimama au kujizoesha harakati fulani akitegemea mikono yake. Kwa nyuma kuna kiti cha magurudumu na baiskeli za kutembea zinaonekana.

Muuguzi aliyevaa sare nyeupe na aproni nyekundu, anampatia mtoto mchanga chanjo ya matone mdomoni. Muuguzi anatumia kifaa kidogo cha plastiki kuweka matone. Mtoto huyo ako mkononi mwa mwanamke ambaye amevaa kofia nyekundu na sweta ya rangi ya waridi na anamtazama kwa makini.

Mwanamke amelala kwenye kiti cha meno huku akitibiwa na madaktari wawili. Madaktari wote wamevalia barakoa, glavu na sare za kliniki mmoja akiwa na scrubu ya samawati na mwingine koti jeupe. Vifaa vya meno vimetumika kinywani mwa mgonjwa na taa za uchunguzi zinaangaza.

Maji mengi machafu yanayopita kwa kasi yanaonekana kubeba na kubomoa manyumba ambayo yamejengwa pahali duni kando. Haya maji yametokana na mvua inayonyesha na kufurika kuashiria madhara haya kwa manyumba.

Watub wakiwemo watoto na wanawake wanasimama katika eneo wazi lenye udongo mwekundu wakiwa wamezungukwa na troli zilizobeba mitungi ya maji. Baadhi ya mitungi ina rangi ya manjano na mengine meupe. Kusudi ya troli hizi ni kusaidia kusafirisha mitungi ya maji kutoka kisima hadi makaazi.

Bango kubwa jeupe linaorodhesha magonjwa mbalimbali yanayotibiwa ikiwemo; pumu, malaria, kisukari na magonjwa ya moyo. Ikionyesha kuwa mahali hapo hutoa matibabu ya jadi. Chupa ya vinywaji imetulia kwenye rafu chini ya bango. Mizizi na mimea mbalimbali labda dawa imepangwa vizuri kwenye rafu za mbao upande wa kushoto.

Mwanamke mmoja aliyevalia barakoa na glavu nyeupe anamhudumia mwingine aliyelala kitandani akionekana dhaifu au mgonjwa. Mwanamke aliyelala amevaa nguo zenye madoadoa meusi na meupe. Chumba kina samani chache kama vile kitanda na chuma cha samawati na viti vilivyo na matakia, kitambaa cha samawati pia. Kioo cha televisheni kinaonekana katika kona ya chumba.

Jengo linalobomolewa huku tingatinga za manjano zikiendelea na kazi hiyo. Sehemu kubwa ya jengo limeanguka na kusababisha milima ya vifusi mbele ya jengo hilo. Maafisa wawili wa polisi wamesimama wakiwa wamegeuza migongo yao wakitazama tukio hilo.

Mwanasayansi wa maabara amevaa koti jeupe, barakoa na glavu. Anafanya kazi ndani ya chumba cha maabara chenye vifaa maalum. Yuko nyuma ya kioo cha kinga akichunguza sampuli za damu zilizowekwa kwenye mrija. Kusuudi la kazi ni kufanya uchunguzi wa kimatibabu kubaini magonjwa au kutafiti la usayansi.

Daktari wa meno, amevalia koti jeupe, barakoa na glavu akimhudumia mwanamke aliyeketi kwenye kiti cha hospitali. Daktari anatumia vitu maalumu vya meno kuchunguza mdomo wa mwanamke, kuashiria uchunguzi au matibabu ya meno.

Mtoto amekete kwenye paja la mamake huku akiwa ameshikilia kitu cha kuchezea. Daktari anatumia kifaa kinachoonekana kama brashi kubwa ya meno yenye nyekundu labda akimfundisha mtoto jinsi ya kupiga mswaki au akionyesha vifaa vya meno.

Magofu ya jengo la ghorofa yameanguka na kundi la watu limekusanyia juu ya kifusi wakiashiria tukio la darura. Wafanyikazi wa uokoaji wamevaa sare za njano na kofia ngumu, wakionekana wakishughulikia suala la uokoaji. Watu wengine wanatazama kutoka mbali na gari moja jeupe laonekana kwa mbali.

Daktari wa kinywa aliyevalia barakoa na miwani spesheli anaonekana akimchunguza mgonjwa aliyelala kwenye kitanda cha hospitali kinywani. Amepanua kinywa chake akiangalia ndani kwa makini labda kumtibu au kutafuta shida.

Mwanamume anayeonekana amevalia mavazi ya kitamaduni ya kimaasai na barakoa ya samawati, anapokea chanjo begani kutoka kwa mwanamke aliyevalia barakoa na vesti ya samawati. Mazingira yanaonekana kuwa ya ndani ya jengo, labda kituo cha afya au eneo ya chanjo ya umma.

Mgonjwa akiwa amevalia nguo za hospitali mkono wake ukiwa umefungwa kwenye kifaa maalum kinachoshikiliwa na fremu ya chuma. Kuna pendi nyeupe zinazobandikwa kwenye mkono wake zikiwa zimeunganishwa na waya nyekundu na nyeusi. Mtu mwingine ameshikilia mkono wa mgonjwa akionyesha msaada au uchunguzi.

Wanawake watatu wawili wamevalia makoti meupe labda wafanyakazi wa afya au wasambazaji wakishika masanduku kadhaa yenye rangi ya chungwa. Masanduku haya yanaonekana kuwa vifurushi vya usafirishaji labda za dawa au vya matibabu.

Wanaume wawili, mmoja aliye na ndevu na mwingine aliyevalia kofia ya pikipiki na barakoa ya samawati wanazungumza barabarani. Mwanamume mwenye ndevu amevaa kanzu nyeupe na anaonekana akitoa maelekezo au akifanya biashara na mwendesha pikipiki. Pikipiki hio imebeba chupa nyingi za plastiki zilizojaa kitu cha kahawia, labda vitafunwa au chakula.

Mwanamke ameketi kwenye kiti akivalia barakoa ya samawati na miwani ya macho huku mtoaji huduma za afya akimdunga sindano ya chanjo kwenye bega lake. Mwanamke huyu amevalia sweta ya rangi ya kijivu na sidiria lenye muundo wa maua akionyesha utulivu.

Mgonjwa amelala kwenye kiti speshieli cha hospitali huku akiwa amevalia miwani ya daktari. Mbele yake kuna mhudumu wa afya aliyevalia magwanda ya samawati na barakoa kwenye mdomo na mapua yake, kichwani pia amefunika nywele yake. Mbele yao kuna vitu ambavyo vyaweza kuwa dawa au vinywaji.

Katika mtaa uliofurika na maji ya mvua, kuna tuktuk mbili za rangi ya chungwa zikipita kwenye maji mengi yaliyotawanyika barabarani zikionyesha ugumu wa usafiri. Mtu mmoja amejifunika mwavuli akijikinga mvua juu ya pikipiki kusudi la tuktuk hii ni kutoa usafiri wa umma.

Pikipiki inavuka barabara iliyojaa maji yenye matope baada ya mafuriko. Abiria mmoja amevaa shati ya kijani na begi la rangi moja anasukuma pikipiki kutoka nyuma huku akitembea ndani ya maji. Dereva amevaa shati yenye rangi isiyofafanika na suruali nyeusi akijaribu kuiongoza.

Wanawake wawili mmoja akiwa amevalia shati ya samawati na mwengine nyeupe, wakijaza maji kutoka kwenye kifaa cha kuchotea maji cha samawati kinachoonyesha kuwa ni maji safi. Mwanamke mmoja anashikilia chombo kikubwa cha manjano tayari kukijaza maji. Kifaa cha maji kilichowekwa kwenye mazingira ya shamba inawezesha upatikanaji wa maji safi kwa jamii.

Wataalamu wawili, mwanamke aliyevalia barakoa na mwanamke mwingine aliyevalia kofia ya samawati, wanashikilia mtoto mdogo mikono wakimhudumia. Mama mtoto amekaa karibu akishikilia mtoto huyo kwa uangalifu. Watu wengine wamevalia vesti za njano wakiashiria kwamba ni sehemu ya timu inayotoa huduma au msaada.

Katika chumba cha ndani mzee aliyevalia koti kubwa nyeupe na kofia anashikilia sanduku ndogo lililojaa vitu kama vile karatasi na vitambaa. Juu ya meza kuna karatasi nyingine na maua za rangi ya chungwa, zikionyesha shughuli za uhifadhi au uzalishaji wa vitu vya kale.

Jengo ndogo lenye ukuta wa mbao na paa la mabati linaonekana katika eneo la mashamba. Karibu na jengo hilo kuna tanki la kuhifadhi maji jeusi likiwa limewekwa kwenye msingi. Mandhari yanaonyesha miti na mimea ya kijani huku anga zikiwa samawati na mawingu.

Boti mbili ndogo zilizojaa watu zinaelea kwenye maji yenye rangi ya udongo ,zikielekea kando ya makaazi ,baadhi ya watu wamevaa fulana nyekundu , nyumba za udongo na paa za nyasi au mabati zimejengwa kando ya maji ,zikizungukwa na mimea ya kijani kibichi kama migomba.

Mwanaume mweusi aliyevalia koti ya samawati, barakoa na glavu nyekundu ananyunyiza dawa shambani. Amebeba tanki ya kunyunyizia mgongoni huku akishikilia bomba refu la kunyunyizia. Mimea inayonyunyiziwa una majani marefu yanayofanana na mahindi ikionyesha uwezekano wa kuwa ni shamba la mazao.

Mwanaume amebeba mwanamke mgongoni akivuka mto wenye maji mengi. Mwanamke amevaa kilemba cheupe na koti la manjano huku akishikilia mgongo wa mwanaume huyo kwa nguvu. Mwanaume amevaa suruali ya samawati na buti nyeusi akitembea ndani ya maji.

Muuguzi aliyevalia barakoa na glavu anamdunga sindano mtoto mchanga kwenye paja lake. Mtoto analia kidogo huku mama yake akimshikilia kwa upendo akionyesha tabasamu ndogo la kutuliza. Mama amevaa nguo ya samawati iliyopambwa kwa urembo wa dhahabu.

Mwanamke aliyevalia sare za manjano na samawati, labda mfanyakazi wa afya ameshikilia sindano na chupa ndogo, akionyesha utayari wa kutoa huduma za matibabu. Nyuma yake, mwanamke mwingine anamlea mtoto, akidokeza kuwa eneo hilo linaweza kuwa kituo cha afya au kliniki ya chanjo.

Mtoto mdogo mvulana amesimama juu ya mawe huku kando yake nyumba inayobomolewa ikionekana ikiporomoka. Inaweza kuwa imebomolewa kwa ajili ya kujenga nyingine au ilikuwa imejengwa kwa hali duni.

Mtaalamu wa afya aliyevaa magwanda yake ya kazi na miwani anampatia mtoto mchanga chanjo mdomoni kwa matone huku mama mtoto akiwa amemshikilia kwa makini. Mama huyo amevaa kofia nyekundu na shati lake, hali hii inaashiria huduma ya matibabu kwa mtoto mchanga.

Daktari, mwanaume, akiwa amevaa nguo za samawati, anamchunguza mtoto mchanga aliye lala juu ya kitanda ya uchunguzi. Mama wa mtoto huyo amesimama karibu, akimwangalia mtoto wake kwa umakini. Lengo la uchunguzi ni kuhakikisha afya ya mtoto na kutoa ushahuri kwa mzazi.

Katika eneo kubwa lililokumbwa na janga, kuna umati mkubwa wa watu wamesimama kati ya mabaki ya majengo yaliyoteketea yakionyesha uharibifu mkubwa. Watoto na watu wazima wamechanganyika huku baadhi wakiwa wamevalia nguo chafu. Kusudi la mkusanyiko huu ni labda kuangalia uharibifu, kutafuta mali zao au kutoa msaada.

Mwanamke anatumia chombo fulani kinachotoa moshi kuzima moto unaowaka kwenye ndoo ya chuma. Kando yake kuna nyasi zilizomea vizuri na mti mmoja unaoonekana kwa umbali.